Mzee huyu ambaye ameketi hapo amjifunika usoni, mdomo na mapua. Kuna msichana huyo ambaye amedunga mzee anajaribu kusimamisha damu.

Kuna hawa watu watano ambao wote wamejifunika kila mahali. Wamevaa vitu nyeupe kabisaa kila mtu na kuna wengine huku wamebeba kitu ya rangi ya samawati kwa mgongo. Kuna gari nyekundu.

Hawa watu wawili ambao wamejifunika kila mahali wamejifunika na kitu nyeupe mdomoni, mwili mzima na miguu. wote, kuna mmoja wao ameshikililia anapuliza dawa na kuna mwingine ameshikilia kitamba akipanguza.

Daktari huyu ambaye akona miwani, na amejifunika uso na mapua na mdomo, amevaa nguo nyeupe huku anamhudumia mgonjwa huyu, akijaribu kufanyia kutoa kitu ama huku mgonjwa amefungua mdomo yote.

Kuna watu wengi ambao hao wameshikilia kitu mbili kwa mikono zote mbili. Na ni hii kitu ni nyeusi na wote wamevaa nguo ya kijani.

Kuna mama huyu wa, ni daktari ya mganga ambaye ameshikililia kitu kwa mkono mmoja na hiyo mkono ingine haina kitu lakini anajaribu kufanya uganga wake, na kuna vitu ambazo ziko hapo mbele yake.

Kuna huyu kijana ambaye anafurahi, anaangalia venye anapigwa picha, amevaa jezi nyeupe sana huku ameshikililia madawa ambaye zimepangwa vizuri sana.

Mama huyu ambaye amejifungua, amepata mtoto wake mdogo sana na mtoto amelala na msichana anamwangalia mtoto wake huku wamelalia kitanda cha hospitali.

Watu, kuna watu wawili hapa, mmoja wao ni mwanamume na huyo mwingine ni mwanamke ambaye ako na kalamu na makaratasi, na amejifunika, wote wawili usoni, ili kunaweza kuwa kuna mmoja wao ambaye ni mgonjwa ama nahudumia mgonjwa ili huyo mwingine asipatwe na ugonjwa.

Kuna madawa mbili ambayo imesimamishwa hapo na kuna ingine ni kama ni maji iko karibu nayo na kuna sindano ambayo imeadikwa manambari imelazwa hapo.

Huu ni tanki kubwa sana ambaye ni tangi ya nyeupe na iko na daraja ya kupandia. Kuna miti kubwa imemea nyuma yake. Kuna watu wawili juu na mwingine anapanda.

Wadada hawa wanne wote wameweka, kuna watatu wameweka mtungi kwa kichwa zao. Kuna mbili zimesiamama vizuri na kuna mwingine ameshikililia mkono yake na kuna ingine habebi hii mzigo.

Kuna watu wengi ambao wamekusanyika hapa wameketi na wamevaa nguo nyekundu nyekundu na wote wanakaa kama Maasai na kuna msichana ambaye wamesimama mbele yake anawaambia kitu.

Kuna kijana huyu ambaye anajaribu kuosha mikono yake na kuna kofia amevaa kwa kichwa na huku nguo nyingine ambaye rangi yake ni majani

Kuna dawa rangi yake ni manjano na kuna sanduku ambayo inaletwa na dawa na upande ingine kuna madawa ambazo ni dawa tano na zimesimamishwa hapo.

Daktari huyu anajaribu kudunga mtoto lakini mkono moja ameshikilia kitu cha kuchezea watoto na hio ingine ameshikilia sindano. Kuna msichana huyu ameshikilia mtoto wake vizuri na ameketi na daktari anajaribu kudunga huyo mtoto.

Kuna wamama wawili ambayo wanachota maji mmoja wao ameinama na kuna watoto wanne ambao wanasubiria pia nyuma kuna chumba hili cha kuleta maji imejengwa hapo. Kuna mwaume anapita karibu nao ameshikililia simu.

Kuna daktari huyu mwanamke ambaye anatumia mikono zake mbili. moja kushilia dawa juu na ingine kushikilia shindano na amedunga kwa shindano kwa dawa ili itiririkie hapo na amejifunika uso huku kuna watu wengine wako nyuma yao .

Kuna mama huyu ambayee amesimama hapo huku amevaa nguo nyeupe ameshikililia mtungi ili maji iingie na kuna mwingine hapo ameshikililia kitu ambayo rangi yake ni samawati ambaye inatoa maji.

Huu ni msalani ama choo ambaye kuna imetengenzwa juu ya watu wananchi. Kila mtu anaeza jisaidia hapo lakini kuna mazingira ambayo inapendeza imezunguka juu ya choo.

Madaktari hawa wawili, mmoja ambaye ni mwanamume na mwingine ni kama ni msaidizi ama mwanamke msichana mdogo sana ambaye amevaa nguo nyekundu, wanahudumia mwanadada ambaye amelala hapo na wanamsaidia ili mgonjwa isimpate sana.

Hapa kuna maf mafu mafu mafuriko ya maji mingi sana, na kuna pikipiki ambaye imebeba mitungi. Kuna mtu ambaye ameshikililia huku nyuma, na mwenzake ambaye anaendesha pia.

Kuna msichana huyu ambaye ameketi na ameshikilia mtoto wake ili adungwe sindano na daktari anadunga, na kuna picha huko nyuma ambaye kuna mtoto ambaye ndio picha.

Kuna huyu mtu ambaye amevaa nguo nyekundu juu na nyeusi chini na anajaribu kuosha kutumia maji na hii ndoo anatumia ni ndoo ya rangi nyekundu.

Wanadada hawa wawili wakona nguo nyeupe uku wamejifunika usoni kwa mdomo na pua wamesimama karibu na daladala na kuna nyasi fupi sana wamesimamia.

Kuna hii gari, lori ambaye imesimama hapo, na rangi yake ya nyuma ni nyekundu, na kichwa ya hii gari ni nyeupe. Kuna watu wawili ambaye wamesimama nyuma ya hii gari.

Wanadada hawa wawili wanajaribu kusaidia huyu mtoto mdogo mchanga na huyu mtoto mdogo anajigeuza na kuna mwenye anadunga na kuna mwingine amesimama hapo akijaribu kufanya kitu.

Moto huu ni kubwa sana, kuna watu wawili wamejifunika na wanajaribu kuzima hii moto na moto inajaribu kutoa moshi kubwa na moshi iko na colour nyeusi.

Kuna madawa hapa kadhaa ambayo ni madawa manane na ziko na kifuniko za njano na ni nyeupe hapo chini na zinapangwa vizuri.

Madaktari hawa wawili, mmoja wao ameketi anamhudumia mgonjwa kwa mkono zake mbili, huku ako na miwani kwa kichwa na hawa madaktari wawili wote wamejifunika usoni. Na mmoja yao amesimama amevaa nguo nyeupe.

Huu ni daktari, daktari wa mganga ambaye anatumia kukalia nguo nyekundu sana kubwa. Ameshikilia kitu kwa mkono na ni vitu nyingi hapo chini anatumianga ili.

Mwanadada huyu ambaye amejifunika uso na ako na karatasi kwa mkono anajaribu kudungwa mkono yake huku amevaa miwani na kuna daktari anamhudumia anadunga kuna mzee mwingine ako nyuma yao anatembea akiangalia.

Huu ni chumba ambacho imejengwa ili ikuwe na maji mahali ya kuekwa kwa maji na mahali zingine watu wanatumia kuchota wakitumia mitungi zao na juu imeandikwa Boya water ambaye inamaanisha boya ni jina na water ni maji ambaye...

Huyu msichana ambaye ni daktari ako na kofia na ameshikilia sindano kwa mkono. Na hiyo mkono ingine ako na dawa. Kuna msichana mwingine huko nyuma yake ameshikilia mtoto na mtoto analia.

Kuna watu hawa mabarubaru ambao wanafanya kazi na wote wamevaa kofia ya rangi ya samawati. Huku wakishikilia wengine wenzao wanakishikilia viti na wengine wanashikilia kitu ingine refu nyeupe.

Kuna madawa kadhaa mbalimbali hapa imewekwa. Kuna kitu cha kufunika usoni, ama mapaua ama mdomo na kuna sindano imewekwa hapo chini. Kuna chupa sita ama saba zimewekwa hapo zimesimama.

Madaktari hawa wa kike ambao ni wawili wanajaribu kusaidia huyu mtoto ambaye ako na shida ya meno. Mtoto pia amelala vizuri mmoja wao anatumia mwangaza ili waone vizuri.

Msichana huyu ambaye ameshikililia mtoto wake na kuna mmoja ambaye ameshik, hajashishikililia vizuri. Kuna daktari anapatia m, mtoto dawa kwa me, kwa mdomo. Na kuna wengine wasichana wawili ambao wamesimama juu ya huyo mhudumiwa.

Kuna sindano ambaye hii sindano ni kama haijatumika kwa sababu imefunikwa mdomo yake, na kuna dawa ambaye imesimamishwa karibu na sindano hili.

Daktari huyu wa meno ambaye ako na miwani na amesimama, kuna mgonjwa ambaye amela, ameketi hapo chini yake amefungua mdomo, na daktari alikua anatoa meno ya huyo mtu.

Kuna daktari huyu ambaye ameshikilia kitu ambayo rangi yake ni rangi ya majani, na yeye amevaa nguo nyeupe, amejifunika mapua na mdomo, amevaa miwani huku ameshikilia kitu akisoma.

Kuna kijana huyu ambaye kazi yake ni kudunga watu. Huyu mzee amejifunika uso na kuna watu wengi ambao wanakujia hii sindano ama wanakujia ili wapate.

Mzee huyu ambaye ako na shida ya kutembea huku akitumia chuma refu ya kushikilia na amesimama mbele ya choo na kuna choo tatu ambaye iko nyuma yake, huku nyuma ya hizi vitu zote kuna bustani ama shamba.

Kuna mama huyu ambaye tumbo lake imefura, amelala apo chini. Kuna mama mwingine ameshikililia huyu mama tumbo yake ma kuna watatu wengine wanaketi uko nyuma wakiangalia venye vitu inaendelea.

Kuna mashua ambaye ni mashua matatu hapa. Watu wamejaa, wame wanavuka kwa hii maji na kuna manyumba huko nyuma na kuna bustani ambayo naona kama ndizi inamea.

Kijana huyu daktari ambaye amevaa shati nyeupe na amejifunika usoni huku akihudumia huyu mgonjwa akiangalia macho zake na ni msichana ameketi mbele yake.

Kuna wagonjwa wawili ambao wameketi hapo, mmoja yao ni mwanamume na mmoja mwingine ni mwanamke. Mwanamke anadungwa sindano na kuna mtu anaandika kitu ako na karatasi ya wamekaa mbele yao na kuna mtu anadunga, na kuna mtu amesimama nyuma ya wagonjwa.

Kuna daktari huyu ambaye ameinama amevaa nguo ya rangi ya samawati anadunga mtoto mdogo sana. Huku mamake amemshikilia vizuri ameshika mikoni na miguu ili mtoto asisumbue daktari.

Huu ni ghorofa ambaye ni ghorofa kubwa sana na imekuwa imeanguka vibaya sana. Imevunjika, kuna mawe mingi sana, kuna watu wamekusanyika wanajaribu kutumia simu zao kupiga picha.

Mtaro huu kubwa sana ambaye iko na maji chafu sana kuna watu wengi ambao wamekusanyika wakiangalia hili shimo ama hii mitaro.

Kuna mtu ambaye amepanua mdomo na anahudumiwa meno yake. Kuna daktari huyu ambaye ako na amevaa vitu kwa mkono, ameshikililia kitu ambaye inasafisha na inatoa meno.

Huu ni chumba cha daktari na daktari huyu ni daktari wa meno, kuna televisheni iko huko juu kwa ukuta na kuna mlango ambayo inaweza onekana ndani na nje, na kuna kitu ambayo inatumika kuingia kwa hiyo mlango.

Huyu mzee ambaye amevaa kofia na amejifunka usoni na anadunga sindano na mtu mwingine akina mikono miwili na nikama mzee anaskia uchungu.

Kuna hizi madawa ambayo ni dawa za kiasili ambayo ni sabuni na inafanywa kugeuka yenye nguvu ya kutibu, inatibu vitu mingi sana na iko na machupa matatu.

Mwanadada huyu ambaye amesimama nikama kuna mtoto hapo amelala, alikuwa mgonjwa. Kuna mtu mwingine mwanamme ambaye amekuja ziara ili aangalie huyo mtoto venye anaendelea kimaisha .

Kuna mtu huyu ambaye anapuliza ni kama ni maji ama ni dawa huku ameshikilia mkono na kuna kitu ambaye ameeka nyuma yake ya mgongo inatoa hiyo dawa na ako kwa bustani kubwa sana .

Meza huu ambaye imewekwa vitu kadhaa, kuna sindano na kuna madawa na kuna chupa mbili na sindano.

Kuna msichana huyu ambaye kazi yake ni kushona vitu ya kufungia usoni ama puani ama mdomo , wako wawili wanajaribu kutengeneza vitu mingi sana wakiwa wanajisaidia wote wawili.

Hii ni sanduku ya dawa kuwekwa dawa na iko na rangi nyeupe huku kuna karatasi ya rangi ya majani imeandikwa jina ya dawa na kuna dawa zimetolewa na ni nyekundu kwa rangi.

Daktari huyu ambaye amevaa miwani amesimama nyuma ya mgonjwa, ni kama wote wawili wako na meno nyeupe sana, na inaonyesha hii picha huyu mgonjwa ama mhudumiwa, amefurahi kazi ya huyu daktari.

Kuna hawa watu wawili mmoja wao amevaa kofia ya kiislamu na kuna mwingine ambaye anamweleza akitumia mikono zake mbili na huku ni choo ambayo ni choo nne pande moja na choo moja na kuna mahali zinaosha mikono.

Kuna mama huyu ambaye ameketi na andungwa kwa shindano, kuna msichana huyu daktari mdogo sana anamhudumia na wote wawili wamejifunika pua na mdomo na mama amevaa kitu nyeupe kwa kichwa.

Kuna hii chuma refu sana ambaye imewekwa kwa kitu imeandikwa Daktari Chikongo na ni daktari mganga, anasaidia watu kibiashara ama kuvuta mapenzi. Kuna mtu hapa anaangalia anajaribu kusoma kenye imeandikwa.

Kuna msichana huyu ambaye ni mama wa huyo mtoto ameshikilia vizuri, huku daktari anatumia mikono zote mbili, moja kupanua mdomo na hiyo ingine kuwekea dawa kwa mdomo huyo mtoto.

Soko ambayo imeungua na imepatana na moto kali kubwa sana ambayo imesanya kila kitu cha mutu na watu wamekusanyika ni kama ni watu wa soko hii.

Madaktari hawa wawili, mmoja wao ni mwanamke anasaidia daktari kubwa na amevaa nguo ya rangi ya samawati na huku daktari mkubwa ame, anajaribu kufanyia kazi ya huyu mgonjwa.

Daktari huyu wa mwanaume ambaye amevaa kitu nyeupe na ako miwani. Anajaribu kuangalia sikio la huyo msichana ambaye ana hudumiwa na kuna watu ambayo wako nyuma ya hawa daktari.

Mama huyu ambaye ameketi huku akishikilia mtoto wake daktari ampee dawa na daktari pia anampatia mtoto dawa kwa mdomoni akitumia mikono zake mbili.

Kuna huyu daktari ambaye amevaa nguo nyeupe, amejifunika usoni, na kuna mzee mwengine amejifunuka uso ako na kitu nyeusi juu na wote, na kuna mtu mwengine haonekani vizuri inaonekana mabega zake peke yake, anajaribu kuwasikiliza huyu daktari venye anasema.

Mwanadada huyu ambaye anatabasamu sana huku amekalia kwa miguu zake akichukua maji kutoka mfereji anaweka kwa mtungi na kuna nguo ambaye ni kama anaosha.

Huu ni daktari wa, madaktari wawili wasichana ambao wanahudumia watoto na kuna watoto wanne, wawili wako upande mmoja na wawili wako upande ingine. Wanajaribu kuwasaidia hao watoto na watoto wamelala.

Huu ni mkono ambaye imevaliwa kitu ambaye ni nyeupe ni ya kuweka mikono na umeshikilia kitu mbili, moja yao ni sindano na ya pili ni dawa.

Huyu ni mama ambaye ameinama kuosha mikono zake mbili huku akitabasamu na kuangalia venye jinsi anapigwa picha na huku maji inamwagika vizuri sana ni kama anafurahi kupata hii maji.

Kuna mtu huyu ambaye anapuliza kitu na yeye amejifunika kila mahali huku ameshikilia kitu kwa mkono ya kulia na ameibeba kwa mgongo.

Wanaume hawa ambao wamejifunika kabisa kila mahali. Mikono mwili mzima uso kila mahali wamejifunika ili wasipatwe na hii kitu ambayo wanafanya. Yaani kama wako na mitungi na wanaongeza mavitu ndani.

Kuna mama huyu ambaye anaelezewa kitu na kuna msichana mwenzake akona kitabu imeandikwa kitu anamsomea. Wote wawili wameketi kwa kitanda na kuna televisheni iko mbele yao.

Kuna maaskari watatu mmoja wao amevaa nguo ya samawati na wengine wamevaa nguo ya bure. Kuna watu watatu pia wamesimama hapo huku wakona makaratasi bure na kuna vitu ambaye imeekwa hapo chini.

Kuna mtu ambaye amekaa hapo, inaonekana miguu, mikono zake mbili, na kuna vitu kadhaa kama takataka zimejaa hapo, na inaonekana huyu ni mganga ambaye ameketi hapo akifanya vitu zake.

Kuna mzee huyu ambaye ameketi kwa kiti na anadungwa sindano kwa mkono yake ya kushoto na ako na kofia kuna msichana ambaye anamhudumia vizuri.

Madaktari hawa watatu ambayo wamevaa nguo ya majani, wanahudumia mgonjwa mmoja ambaye amelala na kuna watu wengine watatu wako nyuma yao mmoja, wawili hawaonekani vizuri na kuna mmoja anaonekana anamwangalia mgonjwa sana.

Kuna hawa watu ambaye wamekusanyika na kuna watu kadhaa mabao ni wanne na wamejifunika uso na mikono na inaonekana kama wapatia watu jinsi ya kutahadhari ugonjwa ambao wanaongelelea.

Hapa kuna mfuriko ya maji, na kuna mtu anasukuma pikipiki yake, huku kuna mwengine ambaye akona baiskeli na amebeba watu , ni mtu mmoja ama wawili. Kuna gari ingine ambayo iko nyuma yao pia.

Huku kuna maji mengi sana na nikama ni mafuriko ama mto ama ni mvua yenye iemeleta hii maji yote na maji imejaa kila mahali. Huku nyuma kuna nyasi na miti ambazo zimemea.

Huu ni mfuriko wa maji ambayo hivi maji imetapakaa kila mahali kuna mahali zingine maji ni nyekundu kuna mahali zingine ziko sawa na kuna bado nyasi na mimea zimemea hapo ndani.

Mama huyu daktari anadnga sindano chupa hiyo ikona dawa na hiyo dawa inaingia kwa sindano ili amdunge mgonjwa na amevaa koti ya nyeupe na hapo amejifunika kwa uso na akona miwani pia.

Kuna mafuriko ya maji mengi sana huku magari zingine zimesimama kando na kuna ingine ya rangi ya majani ambaye ilikuwa inajaribu kupita katikati ya maji lakini maji ime...

Huu ni daktari mahali anakaaga na kuna furiko ya maji kubwa sana na inaweza kuwa hii maji inaonekana chafu lakini kuna sehemu zingine ukiangalia na macho.

Mwanamume huyu ambaye amevaa suti na viatu nyeusi ameshikililia kitu kwa mkono yake ya kushoto na anajaribu kuosha huku mwenzake anaweka maji na kuna mwanamume mwengine huko nyuma yake na msichana.

Mwanadada huyu ambaye ameketi anajaribu asiangalie mahali anadungwa huku amevaa miwani zake na amejifunika usoni. Kuna msichana mwingine anamwangalia huko nyuma lakini daktari mwingine anamsaidia yeye kudunga yeye.

Daktari huyu wa mwanamke ambaye ameshikililia kitu akiweka kwa sindano ya huyu mama na kuna madada wawili madaktari ambao pia wako nyuma ya huyu msichana wa daktari na huku ameweka.

Huu ni miti ambaye imekauka sana ni kama huku hakujanyesha vizuri sana. Kuna mawe mengi sana. Karibu yetu kuna milima kuna rangi ya samawati inaonekana vizuri uko nyuma.

Wanawake hawa wawili ambayo kuna mmoja yao amevaa nguo nyekundu na nyeupe, ni kama daktari na anajaribu kupatana na mhitajiwa ili ajue hali yake ni gani, na ako na dawa ambayo imewekwa hapo mbele yao.

Madaktari hawa watatu wanahudumia mgonjwa mguu yake. Mguu nikama ilikuwa na shida na ni wanume wawili na mama mmoja, wote wamejifunika kichwa na wamejifunika pia mdomo na pua.

Daktari huyu wa mwanaume ambaye ameweka mwangaza kwa kichwa yake juu, huku anamwambia mama mwenzake na ni kama anamueleza jinsi ya kutahadhari kimaisha.

Kuna mama, kuna mama huyu ambaye ameketi ameshikililia mtoto wake, huku daktari mwingine mama ambaye wote wamejifunika lakini pua na mdomo na daktari anadunga mtoto.

Mtu huyu amejifunika kila mahali, usoni, mikono, miguu, mwili nzima. Ameshikililia kitu anapuliza chini akiwa ameinama.

Huu ni nyumba ambaye ni nyumba za zamani ambaye iko katikati ya msitu na inaonyesha ni kama imekauka kila mahali hai, haijanyesha kwa muda refu na kuna mtungi ambaye iko hapo nje.

Mwanadada huyu ambaye ako na mtoto anadungwa kwa sindano kwa mguu yake kuna mwanadada mwingine anamhudumia anadunga huyo mdogo kijana mdogo. Huyo kijana ni kama analia sana na mamake anaskia uchungu.

Huyu mama ambaye ameshikilia mtoto wake, mtoto pia analia na dada huyu daktari, ambaye anadunga mtoto amesimama, na mama ameketi akishikilia kijana ama mtoto.

Huu unatumika na wasichana wakati wanatoa damu ,wanafanyaga wanatoa mmoja ya hizi vitu wanafunga na suruali zao za ndani kisha wanafunga na mahali inatoa damu.

Daktari huyu amejifunika mapua na mdomo na ameeka mwangaza kwa kichwa yake huku akihudumia huyu mama ambaye anatengenezewa mdomo na.

Mzee huyu, mzee huyu ambaye anahudumiwa na mwanamke ambaye ana na mwanamume huku nyuma, na wote wanaangalia sikio la huyu mzee ambaye amekaa. Wanajaribu kueka kitu ili wajue shida ya hio sikio.

Kuna madawa kadhaa hapa zimewekwa kuna yenye imewekwa hapo chini nyeupe na kuna ingine imefunguliwa pia ni nyeupe kama yenye iko hapo chini kuna zingine mbili nyuma ni nyekundu kuna ingine pia ni nyeupe na rangi ya samawati.

Kuna mama ambaye ni mama mjamzito anaongea na madaktari, wawili ambaye kuna madaktari ingine hapa mama anahudumia kijana mdogo sana ambaye amezaliwa siku kadhaa.

Kuna watu wengi hapa wamekusanyika na wote wamekaa, na wote wamejifunika mapua na mdomo, wote ni kama wameinua mikono zote mbili na wanasherehekea ama wana...

Daktari huyu ambaye amevaa miwani na amejifunika mapua na mdomo, amevaa nguo nyeupe, ako na dawa na ako na sindano, na ameeka sindano kwa dawa ili itiririkie hapo.

Huku kuna mafuriko wa maji ambao huu ni hospitali. Mpaka sahizi kuna stima zimeekwa lakini hazijazimwa kuna pia maji mingi sana mbele ya hospitali.

Kuna mtu huyu ambaye amejifunika kila mahali. Usoni, mikono na miili zote. Ako na kitu ambaye iko na dawa kwa mgongo. Anapuliza kwa mimea ili mimea isipatane na.

Kuna maji kubwa ambao imetapakaa mahali za kupita kama barabarani , kuna watu wanne , wawili wanaelekea upande mmoja na wawili wengine wanaelekea upande moja na wote wawili wa upande wa kukaribia wametoa viatu zao.

Kuna mtu huyu ambaye amejifunika kila mahali mpaka mkono. Usoni amevaa vitu mingi sana ili hio dawa ambayo anapuliza kwa mimea isimpate. Ameinebeba dawa kwa mgongo yake.

Kuna moto kubwa sana ambaye imewakwa imewaka bustani. Kuna miti marefu huku nyuma, kuna moshi imejaa kila mahali. Kuna moto kubwa hapo chini imewaka na kuna mimea zingine hazijashika moto.

Mwanadada huyu daktari ambaye amejifunika usoni na ako na makaratasi ameketi mahali anamhudumia huyu mwanadada mwenzake ako na mtoto na wameketi ni kama wanaambiana chenye iko.

Wanaume hawa wawili mmoja wao ni daktari ambayo amevaa nguo nyeupe. Ameweka macho ili aone macho ya huyo mwenzake mgonjwa na wote wawili wamekaa.

Mwanadada huyu daktari anajaribu kumsaidia huyu mgonjwa mlemavu. Wotw wameeka magoti chini na huyu mlemavu akona saa na akona gari yake ambayo iko huko nyuma.

Mtu huyu anajaribu kutoa wadudu hawa ambayo wanafanya wakule vitu zake lakini huku ana, i, inaonekana amebeba mikono zote mbili juu akikimbia.

Wanadada hawa wawili mmoja wao ambaye amejifunika usoni huku mwenzake hajajifunika , wanatembea kwa barabara ama kwa jiji huku wakitangaza kitu.

Mzee huyu anaonekana kama mzee wa daktari wa mganga, ako na kofia na ako na nguo nyeupe na ameshikililia sanduku iko na makaratasi mingi ambayo zimewekwa vitu kadhaa sana.

Daktari huyu anahudumiwa mgonjwa ambaye, mgonjwa amelala na ako na shati na kuna kitu nyeupe ambayo aliwekewa kwa kifua na daktari amejifunika mdomo, anahudumiwa mgonjwa wa meno.

Msichana huyu mdogo ni mhudumu wa mapokezi ya daktari ya meno, amesimama huku anatabasamu vizuri na kuna mlango nyuma yake ambayo imefunguliwa na kurasa juu.

Huu ni darasa ambaye imejaa na watoto. Watoto huku wameshikililia makaratasi tofauti tofauti. Kuna mwalimu ambaye amesimama mbele yao, amevaa nguo nyeupe huku juu na nyeusi huko chini.

Huu ni karatasi ambaye inaonyesha daktari na huyu daktari ni daktari mganga ambaye anafanya vitu mingi sana ili upate kazi ama upendwe kwa mtu unamtaka ama vitu mingi sana na kuna namba yake imewekwa hapo ya kupigia.

Madaktari watatu, mmoja mwanaume na wawili wanawake wanasaidia ili mgonjwa atembee na mgonjwa nikama ameshikililiwa na mshipi mbili kwa kiuno ili imsaidie.

Daktari huyu ambaye ako katikati ya watu ameshikilia vitu na amevaa saa na ameweka kitu kama mwangaza kwa kichwa yake ili aone vizuri.

Kuna daktari huyu ambaye amesimama ako na miwani, amejifunika uso na pua ambaye amevaa vitu nyeupe kwa mikono huku anahudumia mama mwenzake hapa ako na shida na meno.

Hapa kuna madawa, kuna dawa ambaye kuna dawa imegeuza kuna ingine inaangalia juu ya yenye inaangalia juu ni rangi yake ni majani na ni kumi.

Mwanaume huyu ambaye ni mlemavu amekuja kwa daktari huyu mama naomuonyesha kitu ambayo inaweza msaidia kinguvu. Kuna gari ya mlemavu huko nyuma.

Kuna msichana huyu, msichana huyu ameshikilia mtoto wake vizuri amevaa kofia nyekundu huku daktari amevaa miwani anajaribu kupatiana dawa kwa mtoto mchanga sana ambaye ameshikiliwa na mama yake .

Daktari huyu ambaye ameshikililia mkono wa mgonjwa, huku mkono wa mgonjwa imewekwa vitu kadhaa imeshikilia pia na daktari ameshikilia huko mbeleni. Daktari amevaa pia...

Wanaume hawa wawili mmoja wao ambaye amejifunika usoni na amevaa nguo nyekundu na nyeusi akona pikipiki amekalia na kuna mwenzake hapa amevaa kanzu anaongea kuhusu vitu na kuna machupa zimepangwa hapo.

Daktari huyu wa mwanamke amejifunika uso na akona sindano kwa mkono na hyo mkono ingine ameshikilia dawa na hiyo sindano ameweka kwa dawa ili dawa iingie kwa sindano.

Maji ambayo ilikuwa mafuriko, ni kama mafuriko ya mvua ama mafuriko ya mto ambayo imechapa mahali watu walikuwa wanakaa, na kuna tuktuki na magari ndogo ambayo iko na miguu tatu na kuna pikipiki hapo pia imepita.

Kuna maji ambayo imewekwa kwa kikombe na kuna madawa ambazo zimewekwa hapo chini, kuna makaratasi mbili, kuna pia kitu ambaye inakaa kama ya kuweka dawa ambaye kuna ..

Kuna mama huyu ambaye amevaa kimasai kwa kichwa. Mbele hana nguo zingine. Huku kuna msichana mwingine ambaye ni daktari. Anajaribu kuambia mtu kitu na amejifunika usoni na anataka kudunga huyu masai.

Kuna mtu huyu ambaye amejifunika kila mahali, ako na kofia na ako na nguo nyeupe, anajaribu kupuliza dawa kwa mimea na huu bustani ni kama bustani ndogo sana na imejaa na mimea ndogo ndogo bado hazijaiva.

Madaktari hawa wawili mmoja anachungulia pekee yake na mwingine ameshikilia na dunga kwa kitu na wote wamejifunika usoni mdomo na kichwa na anawezakuwa..

Mwanadada huyu ambaye ameketi hapo anashikilia mtoto wake vizuri sana ili daktari ampe dawa na daktari ame anampatia dawa mtoto, kwa mdomo huku wasichana wengine huku nyuma wanamwangalia na mwingine anapiga picha.

Daktari huyu mwaanume amesimama huku mgonjwa huyu mwanamke ameketi na huyu daktari ni kama anaangalia sikio lake kama ikona uchafu ama iko na ugonjwa.

Kuna mama huyu ambaye ni daktari anamhudumia kijana mdogo, mchanga, na huku kijana amelala na anam, mfunika kitu nyeupe na kuna mwangaza huko nyuma yake, na...

Daktari huyu ambaye ni mwanamke anamhudumia mwa, mwanamke mwenzake huku amemvalisha mi, mi, miwani. Yeye pia daktari amevaa mi, miwani, amejifunika kichwa vizuri na mdomo na ako na mwangaza ili aone vizuri.

Kuna mzee huyu, kuna mzee huyu ambaye ameketi, na kuna wengne wamepanga laini huku nyuma yake, na kuna mtu anamhuduia huyu mzee ili adungwe shindano kwa mkono yake huku juu.

Daktari huyu ambaye alikuwa amebeba madawa na akona simu yake na anaandika kwa kitabu nikama ana wakilisha ama anaongea na mzazi wa huyu mtoto anahudumia .

Mwanadada huyu ambaye ako na mtoto mdogo ambaye ameshikililia mtoto wake akiketi karibu na dirisha huku daktari akijaribu kupatiana na mtoto dawa kwa mdomo.

Huu ni shamba ambaye hii shamba ni shamba ya mahindi na inaonekana kwa picha hawa madudu wamevamia kwa hii mahindi na wako wengi sana.

Huu ni mkutano ambao watu wanaambiwa ama wanaelezwa kuhusu ugonjwa wa ukimwi na inafanyika Kenya na kuna madada ambao wamevaa mashati majani.

Wanawake hawa wawili ambao mmoja wao ameketi anajaribu kuzungusha kitu, na kuna mwengine anamsaidia, anamwelekeza vyenye angefanya na ni daktari ako na kitu nyeupe kwa kifua.

Kuna muhudumu ama mgonjwa ambaye amelazwa na kuna watu wasita, wanne watano wanaangalia na wanahudumia wote wamejifunika kichwa, nywele na uso na huko kuna mwangaza huko juu yao.

Huu ni gari la wagonjwa, kubeba wagonjwa, ili kabla ya ku kuweka mgonjwa kwa hospitali, ahudumiwe haraka haraka, wakiwa kwa gari, na kuna kitanda iko hapo, kuna madawa pia.

Kuna daktari huyu mwanamume ambaye amevaa nguo nyeupe, amesimama huku akishikilia mgonjwa mkono yake na kuna msichana mwingine ameketi na anamwangalia daktari.

Mgonjwa huyu ambaye amelazwa amevaa nguo nyeusi juu na chini na amejifunika usoni huku dakatar anajaribu kuinua mguu yake moja huku hiyo ingine imelala.

Kuna chupa tatu ambayo zimewekwa hapo. Kuna mkono ambayo ni mkono imeshikilia dawa, na kuna sindano huku imedungwa kwa dawa na dawa inatiririka kwa sindano.

Mama huyu ambaye amejifunika usoni anajaribu kunawa mikono zake mbili kwa hiyo maji ambayo ilikua hapo na kuna kijana mdogo sana ambaye anamwangalia mama jinsi ya kunawa mikono zake.

Nikama amegongwa kichwa na mkono. Daktari alimweka kitu nyeupe kwa kichwa ili azuie damu ama ni kidonda.

Kuna ajali kubwa hapa imetendeka ya aina ya ni kama basi na lori ya mafuta, ambapo hii ajali ni kubwa sana na watu wamejaa hapo ili wasaidie wenye wameungua ama wamepatwa na ajali.

Miti kupigwa dawa ni tendo la kufanywa na watu mara nyingi. Waganga au kienyeji au wazee, ambapo mti majani, mizizi au mgombe...

Huu ni dawa ambaye imeekwa chupa ndogo sana na chupa ikona karatasi ya nyeupe hapo na kuna mtu ameshikilia na ameshikilia pia sindano.

Huyu daktari wa mwanaume anamhudumia huyu mteja wa mwanamke, anamsafishia meno huku daktari amevaa shati nyeupe na suruali hapo.

Huyu mwanadada ambaye amejifunika vitu nyeupe sana na amejifunika mpaka kichwa na uso kwa mapua na mdomo pia. Na kuna daraja hapo nyuma yake.

Ambaye amevaa nguo ya gwaride na ameshikilia chupa ambayo ni dawa na imeandikwa daktari Ambela hapo inamanisha kama Ina.

Kuna baadhi ya masalani zinajengwa mbali na nyumba, kwa sababu harufu ama isilete ugonjwa ndio imejengwa zikae mbali na nyumba.

Wanawake hawa wanne na huyu mwanaume ambaye amejifunika uso wanajaribu kuokota ama kuchoma ama kufanya usafi ya mazingira ya humu mahali.

Mama amebeba mtoto wake mchanga kifuani kwa kitambaa cha kitenge, ilichomfungua kwa stadia . Mtoto amelala kwa utulivu akiskia joto.

Ugonjwa huu, iko na vidonda mingi sana, kwa miguu na kwa mkono, na kuna mtu ama mtoto mwingine ako karibu na yeye pia, ni kama ako mgonjwa yeye pia.

Lori kubwa lilikua limebeba petroli ilikua imepatana na ajali hapo na hii ajali ndio imeleta petroli kumwagika na moto kuwaka hapo

Daktari huyu mwanaume anamhudumia huyo mama ambaye ameketi na ametoa nguo ya mkono nje ili adungwe na huyo daktari atibiwe vizuri.

Daktari huyu ni kama anahudumia wagonjwa amabao wanahitaji, kutibu wagonjwa kama nguvu ya kimwanaume, mishipa ya kutahiri, kaswende sugu, kisongone ,mapenzi na vitu kadhaa na anauza madawa.

Imewekwa rangi ya majani, daktari huyo akikiketi anaosha ama anatumia maji huku akitayarisha kufanyia mgonjwa ama akisahidia mgonjwa hapo.

Daktari yawa wawili wanahudumia huyu mama alikuwa amelala hapo. Ni kama wanamsaidia kutoa uchafu ama wanatoa jino lenye linamsumbua ama wanamuoshea.

Huyu wa watoto akiwa mdogo ambaye kama mtoto akiwa mdogo sana anawekwa kwa chumba ambayo inazuia vitu mingi sana wakati akiwa mdogo sana anawekwa huko na kuna daktari anachunguliza anampatia kenye anataka.

Mama anaonyesha watu ama wanafunzi, ni kama wako kwa darasa juu naona ubao, na anafundisha watu jinsi ya kutumia.

Mtu wa kike amahudumia mgonjwa, mgonjwa pia amelala amevaa viatu vyekundu, amejishika tumbo na daktari pia anangangana kumsaidia mgonjwa huku amevaa.

Uzuri wa kutumia dawa, ama kupuliza dawa mimea, ni kuwa inazuia wadudu ama kufanya matunda yanayo, yanayo hitajika kutumika na watu.

Huyu ni wa mwanakike, ni kama anatayarisha kuhudumia huyu mgonjwa ili amfanyie kazi nzuri, amemvalisha miwani.

Huu ni dawa ambayo imewekwa kwa kitu nyeupe na ni ya dawa za ngono, nikama hii dawa inasaidia, na kuna tarehe hapo ambayo sioni vizuri lakini ni kumi na tano hivi.

Huyu mzungu na huyu mwingine ni kama ni mkenya ambye wamezuru mahali watu wanachukuanga maji na mitungi zao. Nikama hao watu wamewasaidia hao watu ili wapate maji.

Watoto hawa watatu wanaosha mikono na wako na chupa ya kuweka maji ili wakunywe na kuna mwalimu mwanamke ambaye amesimama akiangalia watoto wakiosha mikono zao.

Mtoto huyu amelala na mamake amemshikilia mamake pia anazungumza na mtu kumpatia taarifa ya mtoto ama maisha yenye wako saizi.

Huyu mama ambaye amejifunika kichwa, nywele pamoja na uso kwa mapua karibu na mdomo hapo, ameshikilia mtoto mdogo mchanga ambaye nikama amezaliwa mara hiyo na amemshika vizuri mtoto huyo na anamlea vizuri.

Mafuriko ya mvua ama maji kupita mahali ilikuanga njia na watu walikua wanatumia kama njia, imekatika na kuna mtu anavukisha watu ili waende kwa kando ngine wakiendelea kutembea.

Mikono miwili haya ni kama inaoshwa na maji na sabuni na ni kama huyu mtu ni mtu mweupe na anagangana na kuosha hio chafu.

Mwanadada huyu nikama anadunga mwanadada mwenzake ambaye ameketi. Na mwenye anadunga amejifunika uso, kwa mapua pia na huyo mwingine mgonjwa pia. Na anamdunga vizuri na amesimama vizuri.

Mama huyu ameketi kwa kiti ambayo imetengenezwa na miti, na huyu kijana anampatia dawa kwa mkono wa kulia.

Madaktari hawa wawili wa mwanaume na huyo mwanamke, wote ni kama wanahudumia mgonjwa na mgonjwa amelala. Na kuna mwangaza juu yao inamulika mgonjwa.

Ni kama mtoto huyu amepewa dawa na anapakiwa kwa mkono yake ili watu wajue kama amepewa dawa ama bado hajapewa na kuna mtu ameshikilia na mtu anapaka hiyo rangi kwa kidole chake.

Daktari huyu mmoja anamhudumia kijana mdogo sana. Na huyu kijana analia na kuna msichana hapo nyuma ambaye anamsaidianga daktari ili amhudumie kijana.

Madaktari watatu, wanahudumia msichana ambaye amelala, na amemulikwa na, na stima hapo, na kuna matibabu inaendelea hapo, na madaktari wawili wamesimama na mmoja ameketi anahudumia.

Huyu ameshikilia kitambaa cha nyeupe. Huku, amejifunika na kitu nyekundu kwa kichwa. Na nyuma yao, nyuma ya huyu msichana kuna madada wawili. Wamekaa huko nyuma yao. Mmoja ameketi na mmoja amesimama.

Walikujia Kwa ziara ya huyu mama ambaye ameshikilia mtoto na nikama amevaa kimasai na naona mama mwingine pia amevaa kimasai na Kuna askari nyuma Yao hao wote.

Huyu msichana mdogo amejifunika uso, huku akiosha mikono zao na sabuni na maji, na wamesimama karibu na mtungi ya maji, ambayo ni...